Hapa kuna mzee aliyevalia suti. Anafanya utafiti kutumia tarakilishi lake, alafu ananakiri anachokiona katika karatasi kutumia kalamu yake yenye rangi ya samawati. Katika tarakilishi yake pia tunaona iko na karatasi nyuma yake iliyo na rangi ya manjano, iliyoandikwa kitu.

Tunampata mwanafunzi anayetumia tarakilishi yake kusoma. Amejifunika na shuka kama hijabu hivi kama muislamu alafu amevalia sweta iliyo na rangi nyeupe alafu ako mahali ambapo kuna mwangaza unaomulika vizuri. Ukuta ulio nyuma yake una rangi nyeupe.

Hapa Kuna wanafunzi watatu ambao wanatumia talakilishi kusoma. Wamevalia mavazi mazito mazito huku jina la jacketi..Mmoja amevalia jacketi linalo lindwa na rangi ya kijani ,mwingine naye amevalia jacketi lililo na rangi nyeusi, wanatumia talakilishi kusoma.

Watu wawili wamekaa mezani wakitazama na kuzungumza kuhusu kilichoonyeshwa kwenye kompyuta mpakato. Wanaonyesha ushirikiano na umakini katika kazi wanayoifanya pengine wakichambua nyaraka au tovuti. Mazingira hayaonyeshi shughuli ya kitaaluma au kikazi.

Manthari haya yakiwa ya masomo tunaona wasichana wawili ambao wameketi chini wakijadiliana kuhusu swala fulani, wameshikilia vitabu pamoja na kalamu. Kando ya wasichana hao kuna begi na pia kuna kompyuta karibu na wao.

Huu ni mahali ambapo wanafunzi wanaweza kufunzwa na walimu. Kuna viti nyingi ambazo wanaweza tumia kumaanisha watu wengi wanaweza kuja hapa kufunzwa. Kuna mahali pa walimu pale mbele ambapo pana rangi ya samawati na pia naona kuna ubao ndogo ndogo pale ambao walimu wanaweza andika vitu wanazotaka wanafunzi waweze kusoma.

Hili ni darasa linalotumiwa na wanafunzi kusoma. Darasa hili lina viti nyingi. Hizo viti zina rangi, mgongo wa kitu una rangi nyeusi na panapokaliwa na wanafunzi pana rangi ya manjano. Darasa hili lina nyuta zilizo na rangi nyeupe na vioo pia.

Darasa linalotumiwa kufunza watu gari hili lina viti vingi zilizo na rangi ya nyeusi na ukuta wa nyumba hili lina rangi nyeupe. Pale mbele tunaweza kupata kuna spika mbili zinazotumiwa na wanao funza ili kuweza kueneza sauti yao kila mahali pale ndani ya nyumba hiyo.

Humu ni bweni. Bweni hili lipo wanafunzi huja kulala. Limejaa vitanda nyingi ambazo wanafunzi hutumia kulia na bado lina sanduku wanazoweka vitu zao. Vitanda hizi vina blanketi na pia vina shuka zilizotandikwa juu yake.

Ni ukumbi mpana ndani ya jengo. Sakafu lenyewe lina vigae vyeupe yenye mistari nyeusi na kuta zina rangi ya manjano na nguzo zenye rangi nyeupe. Kwa umbali tunaona kuna watu watano ama wasita wanaotembea na kuzungumza na mtu ni kama wanafanya kazi.

Kitanda cha rangi nyeupe kinaonekana kilichotandikwa vizuri na kwa shuka nyeupe. Pia kuna pillow za kulalia kando yake kukiwa na kiti cha sofa, pia meza na kiti cha kukalia kinaonekana. Mwanga unaopenyeza ndani ya nyumba lile unaonekana pia vizuri, nje yake kukiwa na majani ya kijani kibichi.

Mdoli aliyevalishwa kama mgonjwa amelala kitandani huu amefunikwa kwa shuka jeupe na nguo ya buluu. Watu wanne waliovaa sare nyeupe na suruali nyekundu wamesimama karibu wakionekana kutoa huduma za kimatibabu. Mazingira ya hospitalini yanaashiria kwamba ni mafunzo ya tima au maonyesho ya huduma za afya.

Kitanda cha daraja cha chuma kilicho na godoro juu na chini. Kila kimoja kikiwa na mto .Kando yake kuna dawati na kiti kilichopangwa karibu na dirisha lililoleta mwangaza mzuri ndani ya nyumba safi na nadhifu.

Wanafunzi walivaa shati nyeupe na troza ama sketi nyeusi wanaonekana kuwa wamekaa nje pahali ambapo kuna miti mingi, miti yenyewe ikiwa ni ya rangi ya kijani kibichi, pia kuna miti midogomidogo.

Apa tunapata kuna wanafunzi watatu wanaotumia tarakilishi kusoma, na mwanafunzi aliyevalia miwani na shati lenye rangi ya samawati na kuna mwingine pia anayemsaidia mwingine kutumia tarakilishi hili aweze kusoma.

Hapa tunaona kuna mwanafunzi, mikono ya mtu anayejaribu kusoma. Hii hutumiwa na watu ambao hawaeziona, ile inayoitwa braille . Tunaona kuwa anapitiza mikono yake juu yazo iliaweze kuzisoma, kwa sababu hawezi tumia macho yake kuona.

Hapa tunakuja kuwapata walimu wanaofunza wanafunzi wasiojiweza. Wanaonyesha vifaa wanazozitumia kufunza wanafunzi hawa. Nyuma yao kuna ubao wenye rangi nyeupe na saa pia inayotumiwa kuonyesha wakati.

Kijana mmoja aliyena shida ya mguu kutembea, kijana huyu amevalia shati yenye samawati na analalia kitanda. Kando ya kitanda hicho kuna vifaa anazoweza kuzitumia hili kuweza kutembea na kuenda mahali popote anapotaka.

Tunakuja kumpata mwalimu anayemfunza mwanafunzi mwenye matatizo ya mwili. Mwanafunzi huyu amevalia shati yenye rangi ya samawati na mwalimu amevalia miwani na shati yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu kadhaa wamekusanyika mezani wakisoma vitabu wengine wakichambua maudhui kwa pamoja. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kusoma kwa makundi huenda ni maktaba au darasa wakisisitiza ushirikiano na ubadilishanaji wa maarifa.

Mtoto aliyevaa shati ya pinki ameketi mezani akisoma kitabu cha maandishi ya braille . Mkono wa kushoto unaguza maandisha hayo huku wa kulia ukiwa juu ya kurasa. Taswira hii inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia ya usomaji kwa kwenye ulemavu wa kuona.